Mwanamke amevaa mavazi ya pendera ya Kenya. Ana fulana nyeusi na kofia iliyotengenezwa kwa nywele zake. Ameshika pendera kwa mkono mmoja na amefunika kichwa kwa kitambaa.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wanakimbia uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya samawati na nyeupe, na kifupi cheusi. Mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi, na kifupi cha rangi sawa.

Hapa ni ofisi yenye watu, watumishi na wateja, kila mtu amevaa barakoa usoni, kuna mapokezi ambapo mwanamke ameketi kwenye kompyuta huku wanaume wawili wakisimama karibu naye.

Wanaume watatu wamesimama karibu na meza mmoja wao anavaa suti ya samawati anajaribu kuanagalia kamera ndogo iliyo kwenye kibondi mwanamke ameketi kwenye kiti karibu nao.

Huu ni mwonekano wa ndani ya ofisi. Watu wameketi nyuma ya meza ndefu huku wakiwahudumia wateja. Kila mahali kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki.

Timu ya mpira ya miguu wamevaa jezi ya rangi nyeusi na misitari ya manjano wanasherehekea ushindi wao kwa furaha huku wengine wakiinua mikono yao juu na kushangilia.

Hii inaonyesha uwanja wa michezo. Wachezaji kadhaa wa kike wa mpira wa kikapu wameketi kwenye benchi wakiwa wamevaa sare za rangi ya samawati na nyeupe. Mmoja wao amesimama akiongea na wenzake.

Katika barabara yenye watu wengi, kuna basi lenye rangi nyekundu. Watu wengine wameketi juu ya basi na wengine wamesimama kwenye lori. Kuna watu wengi wanaoendesha gari kwenye barabara.

Sikrini ya kompyuta inaonyesha fomu ya maombi kuunganisha huduma mpya za maji fomu hii imejaa sehemu mbalimbali za kujaza taarifa mwingoni mwao ni jina la mwombaji ,nambari ya kitambulisho anwani na nambari ya simu.

Katika kaunta, kuna mwanamke anamhudumia mteja. Wateja wawili wamesimama mbele yao wakisubiri kuhudumiwa. Kaunta ina vioo na mabango yenye huduma mbalimbali.

Haya ni maandamano barabarani. Kuna watu wengi wanaoendesha gari kwenye barabara. Mtu mmoja ameshika bango lenye picha ya wanasiasa wawili na lina maneno 'Raila, Kalonzo.' Bango hili lina rangi ya samawati na ya machungwa.

Umati wa watu kwenye uwanja wa michezo. Watu hawa wanafurahi na wanashangilia. Baadhi wamesimama na wengine wameketi. Wanaume wengine wana kofia kichwani. Watu wengine wamenyanyua mikono juu.

Katika ukumbi mkubwa wa michezo kuna watu wawili wameketi kwenye meza mwanafunzi amesimama mbele ya meza akijaza karatasi karibu naye kuna mwanamke aliyeketi na amevalia shati jeupe na mikono nyekundu.

Hii inaonyesha kikundi cha watu wamesimama chini ya mavuli mkubwa ,wa rangi ya njano, mwavuli huo una msjina yanayochapishwa ,watu kadhaa wamesimama wengine wamevaa fulana za manjano

Huu ni umati wa watu wanaosherehekea wamejezana kwenye viti wakishangilia kwa bidii, baadhi yao wamevaa bendera ya na wengine wanashika mikono juu.

Kundi la watu limekusanyika wakisubiri huduma, kuna wanaume na wanawake wengi ambao wamevalia nguo za kawaida wengine wamefunika nyuso zao kwa barakoa, mbele yao kuna meza ndefu ambapo watumishi wawili wanatoa huduma.

Kundi la wanaume wengi, wamesimama ndani ya ofisi. Mmoja amevaa suti ya kijivu, na shati la waridi, na anawaelezea wengine kitu fulani, kwenye kompyuta. Wengine, wanamwangalia kwa makini.

Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma. Mbele yao kuna mtu ambaye ameketi kwenye meza akifanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi. Mtu huyo anaonekana kuwa mtaalamu.

Mwanariadha mwanaume akiwa amevalia fulana nyekundu na iliyo andkwa jina lake anaruka katikati ya uwanja ameinua mikono yake na anajiandaa kutua.

Jengo la huduma lina wahudumu walioketi kwenye madawati yao. Wakiangalia kompyuta. Wamevalia masharti mekundu na nyeupe. Kuna wateja wengi ambao wameketi kwenye viti wakingoja.

Kijana mmoja, anajipiga picha, huku akiwa amevaa miwani nyeusi na shati nyekundu lenye rangi ya bendera za Kenya. Nyuma yake, kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wamevaa nguo zenye rangi sawa na wanaonekana kuchangamka sana.

Kuna watu wengi waliovalia mavazi rasmi wakiwemo majaji watatu wakiwa wamevaa mavazi mekundu na wigi. Wanazungumza na mwanamume aliyevaa suti ya samawati.

Mwanariadha mmoja anaruka kwenye mchanga, ameanguaka chini na mchanga unatoka kwa kasi kutokana na mwendo wa mwili wake. Amevaa jezi nyeupe na kaptura nyeusi. Sehemu hiyo inaonekana kama uwanja wa michezo.

Picha inaonyesha mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Mwanamume ni rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Amevalia koti jekundu na suruali nyeupe. Mwanamke amevaa nguo yenye michoro mbalimbali.

Hili ni jengo la ofisi kuu ya Posta ya Kenya. Jengo hili lina rangi ya samawati na dirisha kubwa. Barua pepe na anwani ya tovuti imeandikwa kwa herufi kubwa. Kwenye barabara kuna pikipiki nyingi.

Hii ni ofisi kubwa, kulia kuna watu wawili wameketi. Mmoja wao amevaa sweta ya kijivu yenye madodoa meusi na miwani , anazungumuza na mtu mwingine. Kushoto kuna kundi la watu wamesimama wote wamevalia suti.

Hili ni kundi la viongozi kwenye jukwaa. Wanashikilia vitevu vidogo vilivyofungwa utepu wa njano. Wamevalia suti na majoho ya mahakama. Wote Wana furaha na nyuma yao kuna pendera ya Kenya.

Umati mkubwa wa watu wamekaa kwenye viti vya uwanja wa michezo. Wamevalia nguo za rangi mbalimbali. Baadhi yao wakiwa wamevalia jezi nyekundu. Watu wengine wamevalia kofia wengine hawana.

Hii inaonyesha kundi la watu ndani ya chumba cha mkutano ,mbele kuna mwanaume na mwanamke wakiwa wameshikilia faili za rangi za rangi ya samawati wote wanatabasamu mwanaume amevalia suti nyeusi na tai nyekundu.

Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe akimpa mwanamke karatasi mwanamke amembeba mtoto mdogo mkononi mwake watu wengine wamesimama karibu nao wakiangalia kwa makini.

Hii inaonyesha uwanja wa mchezo wa mpira wa kikapu. Kuna wachezaji wawili wa kike wakiwa katikati. Mchezaji mmoja amevalia sare ya samawati na nyeupe na ameinua mikono yake na mpira.

Afisa mmoja mwanaume amevalia vazi la mahakama na wigi huku akihotubia umma, anaonekana akishikilia kitabu na akisoma hati mbeleya kipasa sauti .

Wanaume watatu wamesimama ndani ya jengo, mmoja amevalia vesti ya kijani iliyoandikwa akimkabidhi kadi ndogo ya kitambulisho mwanaume wa pili ambaye amevaa shati la miraba.

Kila mtu ameketi kwenye viti vya chuma wanaume na wanawake wanangojea huduma kuna kaunta kadhaa, watu wengine wamesimama wengine wanajaza fomu kila mtu anasubiri kwa hamu.

Huu ni umati wa watu ambao umesimama nyuma ya bendera ya Kenya. Wanaonekana wakisherehekea na wengi wao, wameinua mikono juu. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi, na mwingine ameshika maua.

Katika chumba hiki mwanamme mzee ameketi kwenye kiti cha plastiki akijaza fomu, amevaa shati la kijivu na anatumia kalamu ya samawati, mtu mwingine amesimama kando yake akimsaidia.

Hili ni tangazo, lenye asili ya rangi ya manjano na nyeusi. Katikati, kuna bango jeupe lenye maandishi. Chini ya maandishi hayo, kuna picha inayoashiria watu wawili wakizungumza.

Kikundi cha watu kinafurahia mchezo wakiwa kwenye jukwaa. Wana mavazi ya njano na jeusi yenye maandishi mbele. Wanaonekana kuchangamka wengine wakiwa wameinua mikono ya juu na mmoja maeshika kopo.

Wanaume wanne wamesimama kwenye hema ndogo, wawili wamevaa fulana za njano zenye mistqri inayongaa, nyingine ni samawati na kofia, mwingine ana fulana nyekundu na nyeupe.

Kuna ofisi ya huduma Kenya na mwanamke mmoja amesimama mlangoni. Anaonekana akipita ndani. Ofisi ina mapambo ya rangi ya bendera ya Kenya yaani nyekundu na kijani.

Hii inaonyesha kundi la vijana wakifurahia mchezo katika uwanja mkubwa mbele kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeusi anatazama kamera na anajiita.

Wafuasi wa kisiasa wamejaza jukwaa la kuketi wengine wamesimama kwa furaha, wamevalia fulana za rangi nyekundu na wengine za rangi ya chungwa huku wakishangilia kwa mikono yao.

Umati mkubwa wa watu unafurahi pamoja. Wote wanavaa sare za kijani na nyeupe. Wengi wao wanasimama wakiwa na vitambaa vyeupe. Kuna mtu mmoja, ana usoni barakoa inayofanana na fugo.

Hii ni ofisi yenye watu wengi wanaosubiri huduma, wameketi kwenye viti vya chuma kwa safu ndefu. Wakitumia simu au wakisubiri. Mbele yao, kuna wafanyakazi wamekaa kwenye dawati, wakiwa wanatumia kompyuta.

Huu ni mfereji mrefu uliopita kwenye barabara , una matope na maji machafu ndani ya mfereji, udongo umetupwa kando ya mfereji, mbele ya mfereji kuna barabara ya vumbi .

Chumba chenye ofisi ya huduma Kenya, wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia sare nyeupe na samawati wamekaa kwenye dawati zao. Kila mmoja wao ana kompyuta mbele yake.

Maafisa wanne wanaonekana wakishikilia mteja akihudumiwa. Maafisa wanasimama wakiwa wametabasamu huku wakifuatilia anachokifanya mteja. Mteja amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo, na amevalia sare ya huduma.

Mwanamke mmoja na wanaume watatu wamesimama kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe. Wanaume wawili katikati wanaonekana wakitia sahihi kwenye kitabu kilicho wazi.

Hii inaonyesha ofisi yenye watu wanne. Katika upande wa kushoto kuna mtoto wa kike ambaye ameketi kwenye kiti akiangalia mbele. Amevaa shati jeupe na suruali ya pinki.

Uwanja wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wanaonekana wakigombea mpira kwa nguvu mmoja amevalia jezi ya kijivu na mwingine amevaa jezi ya samawati na nyeupe.

Hii ni kaunta ya habari ya huduma Kenya. Wafanyakazi wawili, mwanamume na mwanamke, wamekaa nyuma ya kaunta. Wote wamevalia sare nyeupe, na mistari nyekundu. Nyuma yao kuna nafasi kubwa, iliyo na viti vingi.

Hii inaonyesha kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu. Wote amevalia jezi za rangi ya samati zilizokuwa na maandishi. Wamekumbatiana na wanasherehekea. Baadhi yao wanatabasamu na wengine wanapiga kelele kwa furaha.

Katika uwanja wa mpira wenye wachezaji wengi, baadhi ya wachezaji wamevaa jezi za rangi ya manjano, na wengine wamevaa jezi za rangi nyekundu. Mpira uko hewani. Kuna wachezaji wawili wametoka kuruka na mpira huku karibu na kichwa cha mchezaji mmoja.

Umati wa watu wengi, wengi wao wakiwa wanaume. Wamekusanyika wakifurahia mchezo. Baadhi yao wamevaa fulana yenye bendera ya Kenya. Wanaonekana kuchangamka, huku wakionyesha tabasamu la furaha.

Timu ya wachezaji wa mpira wa kikapu ya Kenya wanasimama wakiwa wamejipanga. Kila mchezaji amevaa jezi nyeupe iliyoandikwa Kenya na namba zao. Nyuma yao kuna skrini kubwa yenye bendera ya Kenya.

Uwanja wa michezo wenye kundi kubwa la watu. Wote wanaonekana wenye furaha na tabasamu. Wamevalia nguo nyekundu na nyeusi. Wameshikilia bendera za Kenya. Baadhi yao, wameshika matangazo yenye nembo ya Kenya.

Afisa wa huduma ya Kenya amesimama nyuma ya meza, anazungumza na mwanamke aliyesimama mbele yake. Meza ina maandishi kwa herufi kubwa na kijani. Kuna komputa moja iliyoowekwa juu yake.

Timu ya wachezaji kumi wa kike wa mpira, wakiwa wamevalia sare zenye rangi nyeupe na kijani, wamesimama na kukaa chini kwenye nyasi. Baadhi yao wameinama chini, wakiwa na tabasamu la furaha.

Huu ni umati wa watu wengi wanaoonekana wakiwa katika mkutano. Watu wengi wamevalia mashati ya samawati na baadhi yao wamevaa kofia za samawati. Wengi wao wameinua mikono yao juu kwa shangwe.

Wachezaji wa mpira, wakiwa wamevalia jezi za manjano na michoro ya kahawia, wanakimbia uwanjani wakiwa na furaha. Mchezaji mmoja, yuko mbele, ameshikilia mkono wake na anaonyesha tabasamu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wamevalia jezi tofauti. Mmoja anavaa jezi nyeusi iliyoandikwa Kenya akishika mpira wa kikapu, mwingine amevaa jezi ya kijani iliyoandikwa nambari kumi na mbili akijaribu kumnyang'anya mpira.

Kundi la watu waliovalia mavazi rasmi wamekusanyika. Mwanamke mmoja anafaili la kijani mkononi. Mwanamme anabeba daftari, wote wanacheka na wanaonekana wenye furaha.

Huu ni ukumbi mkubwa wa huduma kwa umma. Watu wengi wameketi kwenye viti vya chuma wakisubiri zamu yao. Baadhi wamesimama. Kuna kaunta kadhaa. Watu wengine wanasimama mbele ya kaunta wakihudumiwa.

Nje ya barabara, kuna mrundiko mkubwa wa uchafu, mifuko ya plastiki, nguo chakavu na mabaki mengine mengi yametupwa hapa. Udongo umejaa takataka hizi chafu.

Barabara yenye shimo kubwa lenye uchafu mwingi. Uchafu huo unajumuisha chupa za plastiki, karatasi na takataka nyingine. Wat kadhaa wantembea kando ya barabara wengine wakiwa na mikoba.

Uwanjani kuna wachezaji wawili wa soka wakigombania mpira, mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na mwingine amevalia nyekundu. Wanakimbia kwa kasi. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na uwanja mkubwa.

Mwanaume amevalia koti jeusi na kofia nyekundu. Ametegemea dawati la mbele akizungumza na mwanamke. Mwanamke amevalia koti jeusi na barakoa .Dawati lina kibandiko chenye nembo huduma ya Kenya.

Mwanamume mmoja amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Amesimama mbele ya kipaza sauti, na anashikilia kitabu kikubw,a cha rangi ya kahawia juu. Watu wengi, wamesimama nyuma yake, wakiangalia kwa makini.

Wachezaji wa timu ya soka wamevaa jezi za manjano na kijani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakisherehekea kwa furaha. Wengine wanapigana makofi, wengine wanazungumza.

Kuna meza ya dawati na watu watatu wanao husika na hati, mwanamme mmoja amevalia koti jeupe, huku akiwahudumia wanawake wawili, wote watatu wamevaa barakoa.

Wachezaji wa mpira wa miguu. Wamesimama kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamevalia sare. Kuna wachezaji wa timu mbili tofauti. Wengine wamevalia sare nyeusi na machungwa na wengine wamevalia sare nyeupe na kijani.

Tunawaona viongozi na raia waliokusanyika nje katika kundi viongozi wawili wanatoana mikono moja amevaa suti nyeusi yenye tai nyekundu wa pili amevaa suti ya samawati na tai ya rangi ya samawati wanatabasamu.

Huyu ni raisi Uhuru Kenyatta na jaji mkuu, Willy Mtunga. Raisi amevalia suti ya rangi ya samawati, shati jeupe na tai yenye mistari. Jaji mkuu, amevalia vazi rasmi la mahakama lenye rangi nyeusi, kijani na nyeupe.

Mwanamke mmoja, ameketi kwenye meza iliyojaa karatasi. Amevalia shati jeupe, miwani na anatabasamu la upole. Anazungumza na wanawake wengine watatu. Wamefunika vichwa vyao, kwa mitandio yenye rangi mbalimbali.

Wanaume kadhaa wamesimama nje wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Mtu mmoja mwenye suti ya kijivu anapeana mkono na mwingine aliyevalia jeo jekundu. Wanaume wengine walio nyuma yao wanatabasamu.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Kuna wafanyikazi wengi wameketi kwenye madawati wote wanatumia kompyuta wkiwahudumia wateja kuna madawati yaliyotengwa kwa huduma mbalimbali.

Hili jengo jeupe limeandikwa Huduma Kenya mbele yake. Kuna kundi la wafanyakazi wengi wamesimama nje ya jengo hili wakiwa wamevalia sare nyeupe na nyeusi.

Eneo la huduma za serikali lina watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti wakiwa wanasubiri. Nyuma ya kaunta, kuna maafisa wakiwahudumia wateja. Kila kaunta imeandikwa jina la huduma.

Dawati la habari, lina maandishi ,limekuwa kituo cha kuwahudumia wageni. Kuna wahudumu wawili ambao wamevalia sare. Mmoja ameketi na mwingine amesimama. Nyuma yao, kuna chumba na viti vya wageni.

Watu watano wamesimama mbele ya jengo, wamevalia barakoa usoni. Watu wawili, mbele wanazungumza. Mmoja wao anashika simu mahiri. Kuna pia mtu ambaye amevalia suti la samawati.

Kwa karibu tunamuona mwanaume ambaye amevaa kofia na barakoa ya plastiki. Vifaa hivi vyote vimeandikwa, kura kwa Moi na KANU na vina picha ya jogoo wa rangi nyekundu.

Kundi la watu wameketi kwenye meza ndefu. Wengine wamesimama nyuma. Wote wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya jambo moja. Baadhi yao wanajaza fomu. Kuna kifaa cha elektroniki mezani.

Hii ni hati ya kielektroniki inaonekana kuwa na stakabadhi ya malipo labda ya pasipoti , kuna jina ambalo limeandikwa, kuna namba za maombi na tarehe ya uteuzi.

Uwanja wa mpira wa mguu unaonekana wazi, wachezaji wawili wamevalia jezi za rangi ya kijani, wengine wanne wamevalia jezi za manjano na mmoja amevaa jezi ya samawati.

Tunaonyeshwa meza ya mbao iliyojaa faili nyingi, mafaili haya yana rangi ya samawati na yanaonekana yamejaa, baadhi yamefungwa kwa kamba yamepangwa kwa rundo huku mengine yakiwa yameanguka.

Hii ni kaunta ya usajili au huduma. Kuna dawati la mbao lenye maandishi mbele yake. Mwanamke amekaa kwenye kiti cha kijani, akiwa amevaa barakoa. Watu wengine, wamekaa kwa upande wa kulia na kushoto.

Kioo kinatenganisha ofisa na kamera. Ofisa huyo ameketi kwenye dawati akiwa amevalia koti jeusi na suti nyeupe. Ofisa anashika kalamu na anasoma karatasi nyingi.

Ndani ya ofisi kuna wafanyakazi wengi. Wanaume na wanawake wamevaa sare za huduma Kenya. Kuna vituo vya huduma vilitengwa na vioo. Kila kituo kina kompyuta na simu.

Katika umati wa watu, mtu mmoja amesimama akionyesha uchezaji wa kipekee. Mwili wake, umepakwa rangi nyeupe na kijani, ikionyesha mambo mbalimbali. Kichwani, amevaa kofia nyeupe na uso wake umepakwa rangi nyeupe na kuacha mdomo wake wazi.

Kundi la watu limekusanyika karibu na meza ndefu. Wengine wamesimama wakiwa wamevalia nguo tofauti. Wanaume na wanawake wako hapa. Kuna wanawake wawili wameketi nyuma ya meza.

Kikundi kikubwa cha watu wameketi kwenye viti vya rangi ya kijivu ndani ya chumba, wengi wao wamevaa nguo nyeusi na skafu nyekundu, mbele yao mwanamme mmoja amesimama akihutubia.

Umati wa watu umesimama kwenye foleni ya kupokea paspoti. Kuna watu wengi wamesimama kwenye kioo, wakisubiri msaada. Kuna mwanamke mmoja, ambaye amevaa koti la ngozi na anazungumza na mhudumu.

Hii inaonesha mazingira ya sehemu au mashindano ya michezo. Watu wengi wamesimama nyuma ya uzio mwekundu wenye nembo. Baadhi wamefunika miili yao kwa bendera ya Kenya.

Hii inaonyesha mwanaume, ambaye ameketi mbele ya kompyuta akiweka kidole chake kwenye mashine ya kielektroniki. Amevalia shati jeupe na saa ya dhahabu

Picha inaonyesha kundi la watu sita. Watano wakiwa wamevalia suti rasmi, na mwanamke mmoja amevaa koti la rangi ya samawati. Wamesimama nje ya jengo lenye ngazi. Mbele yao kuna meza ndogo yenye alama ya ofisi ya jaji mkuu.